Hapa kuna watu wengi wa umri tofauti wanaonekana kuwa wanapeana maelezo na maagizo ya kufanya. Wengine wao wanaonekana kuwa wanafunza watu kuhusiana na ugojwa wa HIV and AIDS .

Hapa kuna tembe, hizi tembe ni za tendo la ndoa. Tembe hizi inaonekana kuwa zimehifadhiwa kwenye chupe nyeupe ambaye imeandikwa na rangi nyeusi. Pale kando ukiangalia kuna chupa zingine, nyeupe.

Huyu ni mwanaume ambaye amevalia barakoa na kofia. Inaonekana kuwa, kando yake kuna daktari ambaye anamdunga sindano kwa mkono wake wa kulia.

Hapa kuna watu wawili, daktari na mhudumiwa. Inaonekana kuwa mhudumiwa ana shida ya maskio anaangaliwa. Kando yao kuna watu wengi, wanaume na wanawake wa umri tofauti.

Hapa kuna wamama wawili, mmoja mbele, mwingine nyuma. Inaonekana kuwa wamebeba mitungi mbili za maji. Wa nyuma amebeba mtoto amemfunga kutumia leso, wametoka kuteka maji mtoni.

Hapa kuna maji mengi sana, inaonekana kuwa ni mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha, huko kando kuna msikiti, kwa haya maji kuna wamaume wanne wanoonekana kuvuka haya maji, pale mbele kuna mwanaume mmoja amevalia helmet .

Eneo la makaazi linaonekana kuwa limeathirika vibaya. labda kutokana na moto au uharibifu mwingine mkubwa. Majengo yameungua au kubomoka na mabaki ya paa na kuta yako chini. Kuna umati mkubwa wa watu waliokusanyika katika eneo hili, watu hao ni wa rika mbalimbali wakiwemo watoto, watu wazima na watu wa.

Huyu ni mama amechuchumaa, amevalia nguo ya rangi ya majani, huyu mama anaonekana kuwa ananawa kwa mfereji mpya iliyotengenezwa hadi ikaekwa simiti, huyu mama anatabasamu zaidi.

Tukiangalia hapa kuna chupa, kando yake kuna syringe . Ndani ya ile chupa imehifadhiwa dawa kwa aina ya Measles . Ukiangalia hapo kando, kuna maagizo yaliyoandikwa na daktari ili kufuatiliwa.